Mwanaume amechuchumaa karibu na mifuko iliyofungwa, ambayo inaonekana kuwa na bidhaa za pembejeo au dawa za mifugo. Ikiashiria usambazaji wa bidhaa muhimu wa afya ya wanyama na ustawi wa mifugo vijijini.

Boksi la dawa limeandikwa kwa maandishi makubwa yanayoonyesha jina la dawa na matumizi yake kwa mifugo, nje likiwa na picha ya ng'ombe likielekeza matumizi kwa usahihi ili kuhakikisha afya bora ya wanyama.

Nje ya jengo kubwa la ghorofa, lenye nembo ya kemikali ya mifugo, likizungukwa na pikipiki na bodaboda zilizopaki nje, huku watu wachache wakiwa karibu kuingia mlangoni, wakionekana kusubiri na kwenda kuhudumiwa katika duka la pembejeo na dawa za mifugo.

Chupa mbalimbali za dawa zimepangwa mezani, huku kundi la watu walioketi karibu nazo wakiwa wamejifunika midomo, ishara ya tahadhari dhidi ya hewa yenye kemikali na dawa za mifugo katika mazingira ya duka la kilimo.

Kasha la dawa limewekwa juu ya meza pembeni kukiwa na chupa ya plastiki yenye maandishi na rangi tofauti, zote zikiwa sehemu maalumu ya kuhifadhia bidhaa kwajili ya mifugo.

Chupa maalumu imewekwa katika eneo maalumu, ikiwa na maandishi yanayoelezea matumizi yake, pamoja na picha ya ng'ombe nje, ikiashiria kuwa ni dawa maalumu, inayotumika kwa ajili ya tiba ya mifugo.

Mfuko umechorwa picha kuku pamoja na vifaranga wake, ikionyesha aina ya bidhaa au chakula maalumu kwajili ya kuku, katika mazingira yanayo husiana huduma za mifugo na mahabara ya wanyama.

Sanduku lenye maandishi, limewekwa katika sehemu maalumu likiwa limetengenezwa kwa umakini, ili kuhifadhi dawa au bidhaa zinazo husiana na afya ya mifugo, maandishi yake yameeleza jina la bidhaa, matumizi na taarifa muhimu kwa wafugaji.

Boksi la dawa limechorwa picha ya ngo'mbe, na maandishi yanayotoa maelekezo kuhusu matumizi ya dawa hiyo kwa mifugo, kama vile ng'ombe. Maandishi hayo yanaeleza jinsi ya kutumia kwa usahihi ili kuongeza afya na uzalishaji wa mifugo.

Chupa mbali mbali za dawaa zimepangwa kwa mpangilio ndani kwenye rafu maalumu, ndani ya duka zikiwa na alama za matumizi maalumu na maelezo yanaosaidia katika tiba na kinga kwa wanyama.

Kasha la dawa, limewekwa katika sehemu maalumu, likiwa na maandiko ya kitaalamu, pembeni yake kuna chupa mbili za dawa, zenye vimiminika vya tiba pamoja na kifaa cha kusaidia matumizi. Hali inayoashiria huduma za kisasa zinazopatikana katika sekta ya ugavi na tiba kwa wanyama.

Mifuko mikubwa iliyofungwa vizuri imepangwa kwa utaratibu maalumu katika chumba maalumu. Huku mfuko ukiwa na maandiko yanayoonyesha aina ya dawa au lishe kwa mifugo, kuonyesha utunzaji bora wa bidhaa hizo.

Boksi lililowekwa katika sehemu maalumu, limeandikwa maandishi yanayoelezea jina la dawa na matumizi yake, likiwa limehifadhiwa kwenye eneo hilo la bidhaa za mifugo na pembejeo za kilimo.

Mwanaume amesimama huku akitabasamu, katika duka la dawa mbalimbali za wanyama na pembejeo za kilimo, ambapo husaidia wakulima kupata vifaa muhimu kwa afya bora ya mifugo na mazao yao, hivyo kuimarisha uzalishaji na kuleta maendeleo katika kilimo na ufugaji.

watu mbalimbali wamekaa ndani ya duka la pembejeo na dawa za mifugo, wakiwa kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa ,rafu za duka hilo likiwa limejaa bidhaa za kilimo na tiba kwa wanyama ,zikionyesha huduma muhimu kwa wafugaji na wakulima .

Rafu kubwa iliyojaa chupa na pembejeo za kilimo huku watu wawili wakisimama pembeni ya duka ya pembejeo za kilimo pamoja na duka la wanyama

Dawa yenye picha ya mbwa ambayo hutumika kutibu na kulinda afya za wanyama, hasa mbwa. Sehemu muhimu katika sekta ya pembejeo na tiba za wanyama, husaidia kuongeza uzalishaji, na kuzuia magongwa, hivyo kusaidia wakulima na wafugaji kuhifadhi afya bora za wanyama wao.

Chupa ya dawa yenye picha ya ng'ombe, inayotumika kutibu na kulinda afya za mifugo mbalimbali ili kuboresha uzalishaji na kuzuia magonjwa katika kilimo cha mifugo. Dawa hizi ni sehemu muhimu kwa wakulima na wafugaji katika kuhakikisha wanyama wanabaki na afya bora.

Watu wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kujikinga wanaposhughulika na mashine maalum zinazotumika kutengeneza na kusambaza dawa mbalimbali za kilimo na mifugo. Hali huonyesha na kuhakikisha usalama na kuzuia.

Chupa ya dawa imewekwa pembeni ya kasha lenye picha ya mbwa na paka, ikiwa ni sehemu ya dawa inayotumika katika tiba ya wanyama wa kufugwa, kwa uangalifu wa kiafya.

Kasha pamoja na chupa ya dawa zikiwa na maandishi na picha za wanyama zikionyesha matumizi ya dawa hizo sehemu ya dawa zinapatikana kwenye maduka ya pembejeo na dawa za mifugo

Kasha lilohifadhi dawa likiwa na picha ya mbwa kwa mbele bidhaa hiyo ikilenga tiba au kinga kwa wanyama wa kufugwa hali inayoahashiria tiba na kinga kwa mifugo

Shamba kubwa ya nyaya limejaa mimea yenye matunda mabichi. Mwanaume akitazama kwa makini mazao ambayo bado hayajakomaa, akipanga hatua za kufanikisha mavuno kwa kutumia mbinu za kisasa za kilimo cha biashara.

Watu kadhaa wamekusanyika shambani huku wakikusanya vitunguu vilivyovunwa na kuviweka kwenye magunia makubwa, wakionyesha shughuli ya ukusanyaji wa zao hilo la biashara lenye thamani kubwa sokoni.

Rundo la viazi vilivyokusanywa pamoja katika eneo la wazi, huku kundi la watu kila mmoja akiwa ameshika kiroba wakishirikiana kwa ustadi kuvifunga tayari kwa ajili ya kusafirishwa au kuuzwa sokoni kama zao la biashara.

Mwanaume mmoja anaonekana amebeba kiroba begani kwa uangalifu, huku mazao ya biashara yakiwa yameanikwa chini yakikauka juu ya mfuko mkubwa wa kuhifadhia, katika mazingira ya kazi ya kilimo cha biashara.

Magunia yakiwa yamejaa mihogo safi katikati ya shamba lenye udongo wa rutuba, yakisubiri kuchukuliwa baada ya kuvunwa kama sehemu ya mazao yanayolimwa kwa matumizi ya kibiashara.

Shamba kubwa lenye rutuba, vitunguu vimekusanywa katika mafungu vikisubiri kusafirishwa, huku baadhi ya watu wakiwa wameinama, wakichambua vitunguu hivyo, wengine wamesimama pembezoni wakiratibu shughuli hizo kwa utaratibu, hali inayoonyesha juhudi kubwa za uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mkulima anajishughulisha na ukusanyaji wa vitunguu vilivyochimbwa kutoka ardhini katika eneo pana la wazi, tayari kwa ajili ya kuvichambua na maandalizi ya kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Magunia kadhaa yaliyojaa hoho yamepangwa katika eneo la wazi, huku mwanaume mmoja akiwa amesimama karibu na mizigo hiyo, akiwa amebeba baadhi ya mazao hayo kwa mikono yake. Hali inayoakisi shughuli za kilimo cha biashara, ambapo mazao huvunwa kwa wingi na kuandaliwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Magunia mengi yamefungwa na mengine yakiwa wazi yakionyesha mazao yaliyomo ndani. Wanawake wakiwa wamebeba mabeseni yenye mazao mbalimbali, wakiyachambua kwa umakini shambani, ikionyeshwa shughuli za kilimo cha biashara na usimamizi wa mavuno.

Miche yenye mazao ya pilipili iliyokomaa imepandwa katika eneo kubwa la kilimo, ikoonyesha mafanikio ya uzalishaji wa mazao ya biashara, yanayohitaji ustadi na umakini kwa wakulima.

Shamba kubwa limejaa mananasi yaliyokomaa vizuri, yakiwa na rangi ya angavu ya njano yamepandwa kwa msururu mzuri kwenye mistari tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda masoko makubwa kwa ajili ya biashara na matumizi mbalimbali ya familia.

Kwenye shamba kubwa la nyanya mbichi, mwanaume ameinama akiangalia mazao hayo kwa makini akitunza kwa bidii mazao yake yaliyopo kwenye udongo wenye rutuba, kwa ajili ya biashara.

Kahawa imefungwa kwa makini kwenye vifungashio maalumu, kwa ajili ya kuuza sokoni. Mazao haya husaidia wakulima kuhifadhi ubora wa kahawa na kuhakikisha yanafika kwa wateja katika hali nzuri.

Kahawa zimepangwa vizuri ndani ya eneo maalumu la kuhifadhia mazao kabla ya kusafirishwa, huku mwanamke mmoja akiwa na chombo maalumu kinachotumika kukusanya mazao kwenye kifungashio, hali inayoonyesha umuhimu wa kahawa kama zao la biashara lenye mchango mkubwa kiuchumi.

Shamba kubwa limejaa miti ya kijani iliyokomaa, mwanaume amebeba chombo akivuna matunda yaliyoiva kwa uangalifu akikusanya mazao yanayolengwa kwa soko la biashara na kuongeza kipato kupitia kilimo cha biashara.

Watu wa rika tofauti wameinama kwa ustadi wakishughulika kupanda viazi kwenye shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, wakiwa wamesimama kwa mpangilio mzuri huku kila mmoja akitekeleza jukumu lake kwa umakini. Hali inayoashiria shughuli muhimu za kilimo cha biashara.

Mazao yaliyo vunwa yamehifadhiwa kwenye matenga ya plastiki yakiwa yamepangwa kwa utaratibu tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa, huku watu mbalimbali wamesimama pembeni wakiyatazama kwa makini ishara ya shughuli ya kilimo cha biashara.

Mwanaume amechuchumaa kwenye shamba kubwa, mikononi mwake amebeba viazi mviringo alivovuna kutoka ardhini kila kiazi kikiwa katika hali nzuri, akiendelea na shughuli za kuvuna mazao ya biashara kwa uangalifu na bidii.

Karoti zimekusanywa shambani baada ya kuvunwa kwa bidii na umakini mkubwa zimewekwa sehemu maalumu kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni au masoko mbalimbali ya biashara ili kuuzwa kwa faida.

Shamba kubwa liliojaa mimea ya nyanya mbichi na zilizokomaa, huku mtu mmoja aliyevaa mavazi ya kilimo akiwa amebeba tenga la plastiki akikusanya mazao yaliyoiva kwa ajili ya biashara na usambazaji.

Nyanya nyekundu zimepangwa kwa mafungu katika vyombo mbalimbali, huku mwanamke mmoja aliyeketi akiwa amebeba fungu lingine mkononi, jambo linaloonyesha umuhimu wa zao hili kama chanzo cha kipato

Shamba kubwa limejaa mahindi yaliyokomaa kwa wingi huku gari la kuvunia likiwa tayari linaaanza kuvuna mahindi na kuvunja maganda ya mahindi hayo kwa ajili ya maandalizi ya kuuza sokoni na kusambaza masoko mbalimbali.

Nyanya zilizoota vizuri na kukomaa katika shamba kubwa, nyingine zikiwa tayari kuiva, zimejaa kwa wingi katika eneo kubwa, kuashiria juhudi kubwa za wakulima katika kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima wakiwa wamekusanyika katika shamba kubwa wanakusanya vitunguu baada ya kuvivuna wakifanya kazi kwa pamoja kuhakikisha wanavipanga na kuvihifadhi kwa usalama kabla ya kusafirishwa kwenda sokoni au maeneo y kuhifadhia.

Shamba kubwa limejaa miti iliyostawi vizuri, huku mipira ya maji ya umwagiliaji ikiwa imepangwa kwa ustadi, ili kuhakikisha mimea inavuta unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora wa mazao ya biashara.

Mkulima wa kiume anavuna mazao ya kahawa shambani, akiwa amevaa mavazi ya kazi, akiwa makini na mchakato wa kuvuna mazao haya ya biashara, yanayochangia mapato na uchumi wa wakulima wa kahawa katika eneo hilo.

Mwanamke amesimama shambani akiwa amebeba beseni mkononi, akivuna mazao yaliyoiva kwenye shamba kubwa lenye mimea iliyokomaa, akionyesha juhudi za kilimo kinacholeta kipato kupitia zao la biashara.

Mwanamke akiwa amesimama kwenye eneo kubwa la kuhifadhia mazao, akiwa amebeba mahindi yaliyo kauka mkononi, huku mengine yakiwa tayari yamemenywa na kumwagwa chini, ishara ya hatua ya kuvuna na kuchambua zao la biashara kwa maandalizi ya kuuza au kuhifadhi.

Katika shamba la ndizi lenye mazao yenye afya mwanaume amesimama akiwa amebeba mkungu mkubwa ulio na ndizi akionyesha shuhuri za mkusanyiko wa mazao katika eneo la kilimo cha biashara linalo jumisha mazao ya mboga na matunda.

Shamaba kubwa lenye mipapai iliyojaa matunda yaliyoiva na mabichi, huku mengine yakiwa yameanguka chini kama ishara ya ukomavu, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mwanamke amechuchumaa katika shamba kubwa la zao la viazi, huku akishikilia viazi mkononi, shamba limejaa mimea ya viazi iliyokomaa, ikiashiria kilimo cha mazao ya biashara kwa ajili ya mavuno ya faida.

Katika shamba kubwa lenye uwazi matikiti mengi yamekusanywa na kupangwa pamoja kwenye ardhi huku mwanaume mmoja amebeba moja ya matikiti hayo shingoni, pembeni kukionekana vifaa mbalimbali vinavyotumika katika shughuli za uvunaji na ukusanyaji wa mazao, jambo linaloashiria shughuli za kilimo cha biashara.

Mashina ya migomba yameota kwa wingi shambani, huku mengine yakiwa na mikungu ya ndizi zilizokomaa, zikionyesha uzalishaji mkubwa wa biashara, kwa kutumia mbinu za kisasa na mpangilio bora wa mashamba.

Nyanya nyingi zilizokomaa na nyingine ambazo bado hazijaiva zimetandazwa kwa mpangilio katika eneo maalumu la kukaushia na kuchambua mazao, zikionyesha hatua mbalimbali za ukuaji wa zao hilo muhimu kwa matumizi ya chakula na biashara.

Shamba la nyanya mbichi limejaa mimea ya kijani iliyopandwa kwa mistari, wanaume wawili wamekaa kando kando wakiziangalia kwa makini wakifuatilia ukuaji wa zao hilo muhimu kwa biashara na soko la mazao.

Mananasi yamewekwa kwenye matenga ya plastiki na makasha, watu mbalimbali, wakiyashika na kuyapanga kwa mpangilio wakitayarisha mazao hayo kwa usafirishaji au mauzo ikiwa ni sehemu ya mnyororo wa kilimo cha biashara chenye tija.

Mwanaume amechuchumaa shambani akiwa anapanda migomba kwa umakini mkubwa, akizingatia mbinu bora za kilimo na kuhakikisha mazao haya ya biashara yanakua vizuri katika ardhi yenye rutuba na mazingira rafiki kwa ukuaji wa mimea.

Mgomba wa ndizi wenye majani mabichi umeimama imara shambani, ukiashiria jitihada za mkulima katika kuendeleza kilimo cha matunda kwa ajili ya chakula cha biashara.

Mwanaume mmoja amesimama furaha magumu, hayo ni matokeo ya juhudi na usalama wa kilimo, alichotumia kwa umakini na juhudi kubwa.

Miche imepandwa katika vyombo maalumu vya plastiki vinavyotumiwa kuhifadhi na kulinda mimea hiyo wakati wa ukuaji wake. Ambapo husaidia kuhakikisha mimea inapata maji na virutubisho vinavyohitajika, ili kuimarisha afya na ukuaji wake kwa ufanisi mkubwa.

Miche ya kijani ya mbogamboga imeoteshwa vizuri kwenye mifuko maalumu ndani ya eneo la kilimo. Wanawake wawili wamesimama karibu wakitazama kwa makini ukuaji wa miche hiyo, wakipanga hatua za kuendeleza kilimo chao kwa mafanikio zaidi.

Mwanaume akiwa amebeba tikitimaji mabegani, akiwa katikati ya shamba kubwa lenye mazao ya tikiti yaliyokomaa, yameota kwa mpangilio mzuri kwenye udongo wenye rutuba, huku majani yakiwa ya kijani kibichi yanayovutia na baadhi ya matikiti yakiwa yamekusanywa pembeni, kwa ajili ya kupelekwa kuuzwa.

Wakulima wamejeza nyanya kwenye matenga ya plastiki, yanayotumika kuhifadhi mazao kwa usafi na ulinzi wa mazingira, matenga haya husaidia kusafirisha nyanya bila uharibifu wa wadudu, hivyo wakulima wanaweza kuhifadhi mazao yao kwa muda mrefu na kuleta faida katika kilimo cha nyanya.

Nyanya zilizoota vizuri zikiwa bado mbichi na nyingine, zikiwa tayari kuiva, zimejaa kwa wingi katika eneo kubwa la shamba, kuashiria juhudi kubwa za wakulima katika kilimo cha mazao ya bustani.

Katika eneo maalumu, miche imepandwa katika mifuko yenye udongo wa virutubisho, ambapo husaidia kukuza mimea yenye afya na kuongeza uzalishaji wa kilimo kwa njia bora na endelevu.

Shamba kubwa limejaa mimea mikubwa ya mipapai inayostawi vizuri, ikionesha juhudi za wakulima katika uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa, na kwakuzingatia mazingira mazuri ya kilimo.

Rafu za kisasa, zimepangwa kwa mpangilio maalumu, zilizojaa miche ya kijani, zinazotumika katika shughuli za kilimo kwa ajili ya kuimarisha ukuaji wa mimea kabla ya kupandwa shambani.

Trekta kubwa lenye nguvu kubwa limetegemewa shambani, kwa kazi za kulima likitumia teknolojia ya kisasa kusaidia kuongeza uzalishaji wa mazao, mashine hii ni muhimu sana kwa wakulima katika sekta ya mashine za kilimo.

Trekta la kisasa lililosimama shambani, likiwa na uwezo wa kushughulikia kazi kubwa za kilimo kwa haraka na ufanisi, likisaidia kuongeza tija na kupunguza juhudi za mkulima, hivyo kusaidia kuzalisha mazao mengi.

Mashine ya kisasa ya kilimo ikiwa imesimama shambani, ikiwa na uwezo wa kusaidia kazi mbalimbali za kilimo, kama kuandaa shamba na kuvuna, ikionyesha maendeleo ya teknolojia katika sekta ya kilimo cha biashara.

Miche imepangwa ndani ya chumba maalumu cha kukuuzia ikiwa katika vifaa vya kisasa vinavyodhibiti mwanga joto na unyevu, teknolojia hii ikitumika kuhakikisha mimea inakuwa kwa haraka na afya bora kabla ya kupelekwa shambani.

Miche midogomidogo ya mimea imepandwa ndani ya tenga kukuza ufanisi na ukuaji wake

Trekta kubwa limeegeshwa kwenye shamba pana lenye miche ya mimea likiwa ni sehemu muhimu ya mashine za kilimo zinazosaidia kuongeza tija na kupunguza kazi ngumu shambani kwa ustadi mkubwa.

Miche mingi ya kijani iliyostawi vizuri, imepandwa katika eneo maalumu, huku mashine kubwa ya kisasa ikiwa katikati, ikisaidia kurahisisha kazi za kilimo kwa ufanisi na kasi inayotakiwa.

Shamba kubwa linaandaliwa kwa mashine za kilimo ardhi ikitayarishwa kwa uangalivu kwajili nya kupanda mazao, mashine zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa ili kuhakikisha mazao yanapandwa kwa haraka na kiwango kikubwa.

Mashine kubwa ya kulimia ardhini, imeegeshwa eneo la wazi, karibu na shamba, ikiwa na vipuli na vyanzo vyake, tayari kutumika kuboresha uzalishaji wa mazao, na kutumia teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Miche ya kijani iliyostawi vizuri imepangwa kwa utaratibu katika eneo maalumu la shamba na mashine ya kisasa ikiwa katikati ikitekeleza kazi muhimu yakusaidia uzalishaji kwa ufanisi

Mashine ya kisasa yenye uwezo mkubwa, inayoonekana ikifanya kazi ya kulima katika shamba kubwa lililoandaliwa vizuri ikiaashiria shughuli za kilimo na kuongeza tija kwa mkulima.

Mashine ya kisasa, ambayo hutoa msaada mkubwa katika shughuli za kilimo, ikirahisisha upandaji, kulima na kuvuna kwa wakati, hivyo kuongeza tija na kupunguza kazi ngumu za mikono shambani.

Trekta kubwa lenye nguvu limesimama katikati ya shamba lenye miche ya kijani inayostawi, ikionyesha matumizi ya mashine za kisasa katika shughuli za kilimo ili kuongeza tija na kurahisisha kazi za mikono.

Miche ya kijani imepangwa kwa umakini ndani ya mashine maalumu ya kisasa, ikionyesha matumizi ya teknolojia katika kukuza mimea kwa ufanisi mkubwa shambani na kuleta maendeleo katika kilimo.

Miche mingi ya kijani, imepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya sehemu maalumu ya kisasa, ikiwa karibu na vifaa vya mashine zinazotumika kusaidia ukuaji wa mimea kwenye ardhi yenye rutuba na mazingira safi ya kilimo.

Samaki wawili wa ukubwa wa kati, wanaonekana wazi ndani ya maji safi wakiogelea kwa utulivu. Jambo linaloonyesha mazingira bora ya ufugaji wa kisasa wa samaki, kwa ajili ya chakula na biashara.

Bwawa kubwa la kisasa likiwa na maji safi, ndani yake kuna samaki wadogo wanaoelea kwa utaratibu, wakionyesha mazingira bora ya ufugaji wa samaki wa kisasa kwa matumizi ya biashara na lishe.

Samaki wengi wakiwa wamesambaa kwa uhuru katika maji safi ya bwawa lilojengwa kwa ustadi likiwa limezibitiwa kwa manufaa ya uzalishaji wa wanyama

Rafu kubwa imejaa samaki wa aina mbalimbali ambapo kina leta manufaa kwa jamii na kido kwake

Mabwawa maalumu ya kutengeneza ya kufugia samaki yameandaliwa kwa ufanisi yakitoa mazingira bora kwa samaki kustawi na kuzaa ili kutoa mazingira bora kwa kupata samakii

magunia yaliyoachwa wazi yakiwa na bidhaa mbalimbali sehemu ya kuuzia huku yakidumisha ubora wa katika soko

Miche imeoteshwa kwenye vifuko maalumu vya kupandia ikiwa imepangwa kwa mpangilio mzuri, huku wanawake wakiwa wamesimama karibu wakisimamia kwa makini hatua za malezi ya miti kabla ya kupelekwa kupandwa maeneo ya misitu.

Majani mengi yameota juu ya maji yaliyo jaa miti mingi yenye majani mazito yakijumuisha madhari ya msitu wenye uoto mzuri na mwingi ambapo miale ya jua hupenya kwa upole kati ya matawi na kuleta hali ya utulivu wa kipekee katika mazingira hayo.

Mwanamke amechuchumaa chini akiwa katikati ya msitu mnene, akiangalia kwa makini na kwa ustadi, mimea na majani mbalimbali; akijishughulisha na shughuli za uhifadhi na utunzaji wa rasilimali za misitu.

Mimea midogo na miti ya kijani imepandwa kwa mpangilio mzuri katika eneo maalumu ikiashiria juhudi za kuhifadhi mazingira na kuimarisha uoto wa asili kupitia upandaji wa miti wa kitaalamu.

Shamba kubwa limejaa miche ya kijani yenye afya, huku mwanaume akitumia mpira kumwagilia mimea hiyo kwa uangalifu mkubwa, kuhakikisha uhai na ukuaji bora wa mazingira hayo ya misitu.

Mwanaume amesimama eneo lenye miche iliyopangwa kwa mpangilio mzuri, kwenye vitalu maalumu, linalosaidia katika uhifadhi wa misitu na kurejesha uoto wa asili. Huku likisaidia kuimarisha hali ya hewa, na kuhifadhi mazingira kwa vizazi vijavyo.

Miche ya mimea ya kijani, imepandwa kwa umakini, katika mfumo wa kilimo cha kisasa, ikionyesha mbinu ya kisasa ya kufuga mimea bila kutumia udongo, ikileta kuongeza mazao na ubora wa mimea.

Miche ya kijani imestawi vizuri ndani ya mfumo wa kisasa wa haidroponi, ambapo mizizi yake inaelea kwenye virutubisho badala ya udongo. Ikionyesha ustawi mzuri wa kilimo endelevu bila kutumia ardhi ya kawaida.

Miche safi ya kijani imepangwa kwa mtirirko mzuri ndani ya mfumo wa kisasa usiotumia udongo, ambapo maji yenye virutubisho maalumu husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi wa njia ya mpira au mashine ndogo kuhakikisha ukuaji wa haraka na wenye tija bila kuathiriwa na hali ya ardhi.

Miche yenye rangi ya kijani inayokomaa kwa kutumia mbinu ya kilimo isiyo na udongo, ikipandwa katika maji yenye virutubisho. Hii husaidia kuongeza uzalishaji wa mazao, kwa kutumia ardhi kidogo, na maji kidogo na kupunguza magonjwa yanayohusiana na udongo.

Miche ya mimea, imepandwa kwa mpangilio mzuri juu ya vifaa maalumu vinavyotumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa usiotegemea udongo, kuhakikisha mimea inapata virutubisho vyote vinavyohitajika kwa ukuaji bora.

Miti yakijani imepandwa ndani ya chombo maalumu cha kilimo kinachotumia maji na virutubisho jambo ambalo linasaidia ukuaji wa mazao na ufanisi mkubwa

Miche ya kijani imetandazwa kwa mpangilio ndani ya kifaa maalumu kinachotumia mfumo usiohitaji udongo ikistawi vizuri kwa msaada wa virutubisho vinavyotiririka kwenye mifereji ya maji safi.

Miche ya kijani imestawi vizuri ndani ya mfumo wa kisasa wa kilimo bila kutumia udongo ikiwa imepandwa kwa vyombo maalumu na virutubisho ikiashiria kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachosaidia mimea kusatawi kwa haraka.

Miche ya kijani imestawi vizuri ndani ya mfumo maalumu wa maji bila udongo, ikionyesha teknolojia ya kisasa ya kukuza mazao kwa njia endelevu na yenye tija katika kilimo cha kisasa.

Miche ya mimea imepandwa kwa mpangilio makini ndani ya kifaa maalumu kinachotumia mbinu za kisasa za kilimo zisizo na udongo. Kinachojulikana kwa kutoa chakula bora kwa njia ya umwagiliaji wa moja kwa moja.

Miche ya kijani imepandwa kwenye kifaa maalumu chenye mabomba ya maji, kila mche ukipata virutubisho moja kwa moja bila udongo, mfumo huu ukionyesha njia ya kisasa ya kukuza mimea kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu.

Ndani ya hema kubwa miche ya kijani imepangwa kwa utaratibu mzuri, huku watu wawili wakihudumu kwa kutumia vifaa maalumu vya kumwagilia na kudhibiti mazingira ya ukuaji mimea, bila kutumia udongo.

Miche ya kijani imestawi vizuri ndani ya mfumo maalumu wa maji, bila udongo ikionyesha tekinolojia ya kisasa ya kukuza mazao kwa njia endelevu na yenye tija katika kilimo cha kisasa.

Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwa mpangilio ndani ya hema kubwa jeupe, lenye vifaa vya kisasa vinavyodhibiti hali ya joto na unyevu, mazao yanakuwa bila udongo yakionyesha teknolojia ya kisasa inayowezesha uzalishaji endelevu wa chakula.

Miche ya kijani imestawi vizuri juu ya mashine ya kisasa, inayodhibiti unyevu na virutubisho. Ikiwa imepangwa kwa umakini ndani ya mfumo usiotumia udongo, unaowezesha kilimo cha kisasa katika mazingira yaliyojengwa teknolojia.

Miti ya kijani imetandazwa kwa mpangilio maalumu, ndani ya kifaa cha kisasa cha kilimo cha maji bila udongo, huku mfumo wa umwagiliaji wa virutubisho ukiendelea kuchangia ustawi wa mimea kwenye mazingira safi yaliyodhibitiwa.

Miche ya kijani imestawi vizuri ndani ya mfumo wa kisasa wa kilimo bila kutumia udongo ikiwa imepandwa kwenye vyombo maalumu vyenye maji na virutubisho ikiashiria kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachosaidia mimea kustawi kwa haraka bila udongo.

Miche yenye rangi ya kijani kibichi imetandazwa kwa mpangilio ndani ya mfumo maalumu wa kilimo cha kisasa unaotumia mbinu ya maji na virutubisho, ambavyo vifaa vya kiteknolojia vinasaidia kuhakikisha ukuaji mzuri wa mimea bila kutumia udongo ikizingatia mbinu za kilimo cha kisasa.

Miche ya kijani kibichi imepandwa katika vyombo maalum, huku mifumo maalum isiyotumia udongo, mabomba ya maji, na virutubisho, yakiendelea kuisambazia chakula cha mmea.

Miche ya kijani iliyopandwa kwenye kifaa maalum, kinachotumia mbinu ya kisasa ya kilimo isiyo na udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa ukuaji wa mimea kwa kutumia maji yenye virutubisho vinavyohitajika. Kilimo hiki husaidia matumizi ya ardhi na maji na njia bora za kupata mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Miche ya kijani imepengwa kwenye kifaa maalumu, kinachotumia mbinu ya maji badala ya udongo, njia hii husaidia kuongeza uzalishaji kwa kutumia nafasi ndogo ndogo za rasilimali kidogo, huku ikihakikisha miche inapata virutubisho vyote muhimu kwa ukuaji wake wa haraka na mzuri.

Mimea imepandwa kwa ustadi juu ya vifaa maalumu visivyotumia udongo, huku mwanaume akibeba ndoo na kifaa cha kusambaza maji na virutubisho kuhakikisha mimea inapata lishe kamili kwa mfumo wa kilimo cha maji.

Miche ya kijani imepandwa kwenye kifaa maalumu chenye mabomba ya maji, kila mche ukipata virutubisho moja kwa moja bila udongo, mfumo huu ukionyesha njia ya kisasa ya kukuza mimea kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu.

Miche ya kijani imepandwa kwenye kifaa maalumu, chenye mabomba yanayotunza maji na virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi, mfumo huu wa kilimo wa maji unaruhusu ukuaji wa mimea bila kutumia udongo huku ukionyesha teknolojia ya kisasa na ufanisi mkubwa.

Hema kubwa la kisasa, limewekwa katika eneo la kilimo, ndani yake kukiwa na vifaranga wengi waliopangwa kwa utaratibu maalumu katika mazingira yanayodhibitiwa kwa uangalifu ili kuendeleza uzalishaji wa kiwango kikubwa.

Miche ya kijani imepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya hema kubwa la kisasa, Huku watu wawili wakiwa ndani Wakifanya kazi ya uwangalizi wa mimea hiyo kwa umakini katika mazingira ya kilimo cha kitaalamu.

Kabichi zilizokomaa zimejaa kwa wingi katika shamba kubwa lenye mpangilio wa kitaalamu zikionyesha kiwango kikubwa cha uzalishaji unaotokana na matumizi ya teknolojia na mbinu za kisasa za kilimo cha biashara.

Kabichi nyingi zenye Majani mabichi zimepandwa kwa mistari kwenye shamba kubwa, zikionekana kukomaa kwa ustawi mzuri chini ya mazingira yaliothibitiwa ya kilimo cha biashara kwa kiwango kikubwa.

Ng'ombe wakiwa katika chumba maalumu chenye mazingira yanayodhibitiwa kwa uangalifu, wakila chakula ambapo hutoa mazingira bora ya kufuga, kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa nyama kwa kiwango kikubwa na cha kisasa.

Kuku wengi wanaonekana wakiwa ndani ya banda kubwa lililojengwa kwa mpangilio maalumu, wakiwa wamesambaa katika sehemu mbalimbali za banda hilo, lenye mazingira safi, na yaliyodhibitiwa. Ishara ya ufugaji wa kisasa unaotekelezwa kwa kutumia mbinu bora za uzalishaji wa wanyama kwa wingi.

Ndani ya hema kubwa jeupe, lililojengwa ndani ya shamba lenye miche ya kijani safi, huku watu wawili wakiwa ndani ya eneo hilo wakishughulika na shughuli za kilimo cha viwanda, wakionyesha ustadi na utunzaji bora wa mazao kwa matumizi ya biashara.

Miche ya kijani mingine mirefu na mingine mifupi imepandwa kwa mpangilio wa mistari katika shamba kubwa. Mwanaume mmoja amesimama karibu akiangalia kwa umakini ukuaji wa mimea hiyo inayolimwa kwa mbinu za kisasa za kilimo cha viwandani.

Matenga mengi yaliyojaa nyanya zilizoiva, yamepangwa vizuri kwa utaratibu katika eneo la wazi, yakionekana kuandaliwa kwa ajili ya kusafirishwa au kuuzwa. Huku mazingira ya uzalishaji wake yakionyesha shughuli kubwa ya kilimo cha kisasa chenye tija.

Matunda yaliyoiva yamekusanywa kwenye eneo la kilimo cha viwandani, watu mbalimbali wamekaa wakishirikiana katika shughuli za kuchakata na kupanga mazao hayo kwa ajili ya usambazaji wa biashara, ikionyesha uzalishaji mkubwa na mpangilio mzuri wa mazao.

Ng'ombe wengi wamekusanywa katika banda kubwa ambalo limejengwa kwa mbinu za kisasa, likitoa mazingira salama na yenye usafi kwa mifugo hiyo hali inayohadhimisha uzalishaji mkubwa uliorabitiwa kwa ustadi katika kilimo cha viwanda.

Vitunguu vimekusanywa kwa wingi na kupangwa ndani ya matenga ya plastiki vikiwa katika eneo la kilimo cha kisasa ambapo mavuno yaliyovunwa hukusanywa kwa utaratibu maalumu kwa ajili ya bisahara au usambazaji kwa wateja mbalimbali.

Hoho nyingi zimetandazwa juu ya meza maalumu ndani ya eneo la kazi, huku watu waliovaa mavazi maalumu ya kujikinga wakionekana wakishughulikia kwa umakini na ustadi katika kuchambua na kuandaa zao hilo kwa matumizi ya kilimo cha kisasa cha uzalishaji mkubwa.

Vifaranga wengi wa kuku wamelindwa katika eneo kubwa maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya kukuza mifugo kwa wingi ambapo mazingira hayo husaidia kuongeza uzalishaji wa nyama na mayai kwanzia ya kisasa na yenye tija kubwa.

Trekta kubwa la kisasa, likifanya kazi kwenye shamba pana, likichanganya udongo kwa ajili ya maandalizi ya kukuza mimea kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya kilimo cha biashara.

Mahema makubwa meupe yamepangwa kwa mpangilio maalumu, kwenye eneo la wazi lenye mandhari tulivu, yakitumika kwa shughuli za kilimo cha kisasa, chenye kutumia teknolojia ya hali ya juu ya kuongeza uzalishaji.

Shamba kubwa limejaa miche mingi ya kijani, iliyostawi vizuri likiwa chini ya usimamizi wa kilimo cha kisasa, ambapo mbolea na teknolojia hutumika kuongeza uzalishaji kwa wingi na kwaufanisi mkubwa.

Shamba kubwa limejaa migomba iliyopandwa kwa mpangilio wa kitaalamu, kila mgomba ukiwa na mkungu wa ndizi mbichi za kijani ishara ya uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa kutumia mbinu za kisasa za kilimo cha viwandani.

Nyanya zikiwa zimepandwa kwa mpangilio mzuri shambani ili kuhakikisha kila mmea unapata nafasi ya kukua vizuri, kuongeza uzalishaji wa mazao na kutunza rutuba ya shamba kwa njia ya kisasa na yenye tija.

Vitunguu vilivyokusanywa vimewekwa sehemu maalumu vikifungashwa kwa ustadi kwenye magunia, hatua ya mwisho kabla ya kusafirishwa sokoni ikiwa ni sehemu ya mnyororo wa kilimo cha viwandani, kinacholenga tija na ubora.

Vifaranga wengi wa kuku wamewekwa ndani ya banda lenye vifaa vya kisasa vya kulishia na kunyweshea, wakiwa wanazungukwa na vyombo vya kutunza joto pamoja na chakula na maji safi. Hali inayoashiria ufugaji wa kitaalamu wa kisasa.

Vifaranga wengi wa kuku wamewekwa ndani ya chumba maalumu, chenye sakafu safi na taa za joto, zinazosaidia mazingira bora ya ukuaji wao. Huku usimamizi wa kisasa wa uzalishaji wa kuku, kwa njia ya kiteknolojia ya kisasa ya kilimo cha wanyama.

Chumba kikubwa maalumu chenye mazingira yaliyodhibitiwa, nguruwe wengi wamehifadhiwa kwa utaratibu wakitunzwa katika teknolojia ya kisasa, inayolenga uzalishaji bora wa mifugo.

Vifaranga vya kuku vimewekwa kwa mpangilio mzuri katika eneo kubwa la viwanda vya kuku, ambapo vifaranga hivi vinapatiwa huduma maalumu kama maji na chakula ili kukua kwa afya njema na kutoa mazao bora kwa soko.

Ndani ya hema kubwa la kisasa, miche ya mimea imepangwa kwa mpangilio mzuri ardhini, huku mipira ya maji ikionekana imesambaza unyevu sawasawa kwenye kila safu ya mimea, kama sehemu ya ufumo wa umwagiliaji wa kisasa."

Miche ya kijani imepandwa kwenye vifuko maalum vya kupandia, ikipokea maji kutoka kwa mwanaume anae tumia mipira kwa kunyunyiza kwa uangalifu, ili kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha na ustawi wake.

Shamba kubwa lililoandaliwa vizuri lina mifereji iliyochimbwa kwa ustadi ili kuelekeza maji shambani, wakulima wakitumia mfumo huu wa umwagiliaji kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha hata wakati wa kiangazi.

Miche ya kijani imestawi vizuri katika shamba lililoandaliwa kwa ustadi huku mipira ya umwagiliaji ikiwa imesambazwa kwa ufanisi, ili kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kila wakati.

Mimea ya kijani imepangwa kwa mpangilio mzuri, pamoja na mifereji ya maji, inayosambaza maji kwa ufanisi. Mfumo huu wa umwagiliaji, husaidia kuongeza ukuaji wa mimea kwa kuhakikisha inapata unyevu wa kutosha, hivyo kuimarisha uzalishaji na kuongeza tija katika kilimo.

Shamba kubwa limewekwa mabomba ya maji yenye vipande vingi vinavyosambaza maji kwa usawa katika eneo lote la shamba kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha ili kustawi vizuri, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kuongeza uzalishaji kwa kulinda mazao dhidi ya ukame na changamoto za maji.

Shamba kubwa limeandaliwa kwa ustadi mkubwa ambapo mipira ya maji imewekwa kwa mpangilio maalumu ili kuhakikisha maji yanafikia mimea yote kwa usawa, kuongeza tija na kuimarisha kilimo kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa.

Shamba kubwa limetandazwa na mipira ya plastiki ikioneonesha mfumo wa umwahiliaji maji wa kisaasa unaosaidia mimea kupata unyevu wa kutosha kwa ajili ya ikuaji wa mazao

Shamba lenye mimea ya mahindi yamepandwa kwa ustadi huku mabomba yamaji yakiwa yamepangwa kwa umwagiliaji na ukuaji bora

Shamba kubwa limepandwa miche kwa mpangilio mzuri huku mabomba ya umwagiliaji yakizunguka eneo hilo kusaidia kutoa maji kwa usahihi katika kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa limepandwa miche ya mpangilio wa mstari huku mabomba ya maji yakiwekwa kwa ustadi kati ya mistari hio yakihakikisha usambazaji mzuri wa maji kwa mimea na kuongeza ufanisi wa kilimo.

Mfumo wa kumwagilia maji umewekwa katikati ya miche iliyostawi kwenye shamba kubwa, mabomba yake yamepita kwa mpangilio mzuri yakisambaza unyevu moja kwa moja kwenye mizizi, jambo linalosaidia mimea kukua kwa kasi na afya bora.

Shamba kubwa lenye mimea inayoota, mipira mirefu ya maji imetandazwa kwa mpangilio mzuri ardhini ikitoa maji kwa kiasi sahihi kwa kila mmea hatua inayosaidia mimea kustawi bila kutegemea mvua ya kawaida.

Milima yenye miteremko ya kuvutia, imefunikwa na nyasi za kijani kibichi, huku nyumba chache zikiwa mbali zikijificha katikati ya miti, na juu yao anga la bluu linaangaza kwa utulivu wa asili ya kuvutia.

Milima mirefu na mifupi imesimama kwa mchanganyiko mzuri ikizungukwa na maji safi na mimea ya kijani, yote ikiambatana na anga la wazi lenye rangi ya bluu yenye utulivu wa ajabu.

Milima mirefu iliyochomoza kwa kuvutia chini ya anga safi ikiwa imezungukwa na uoto wa asili wenye madhari ya kuvutia miti na nyasi za kijani inayodhihirisha uzuri wa mazingira ya uoto wa asili.

Mto wenye maji umepita katikati ya uoto wa kijani uliojaa uoto wa asili huku likiwa juu lenye mawingu mepesi sehemu kubwa ya mandhari hyo ya asili

Katika eneo la wazi lenye miti na nyasi ndefu twiga amesimama akiwa katika rangi asilia, anga likiwa na rangi ya bluu na nyumba zikionekana kwa mbali. Jambo linaloonyesha uhusiano mzuri kati ya wanyamapori na mazingira yao ya asili katika mazingira ya uoto wa asili.

Bwawa kubwa lenye maji safi, linalozunguka kwa nyasi za kijani na miti yenye rangi angavu. Mazingira haya hutoa ua zuri wa asili, unaochangia kuimarisha hali ya hewa pamoja na kuhifadhi viumbe mbalimbali katika eneo hili.

Miti mirefu imesimama juu ya udongo mkavu uliotapakaa nyasi za kijani, huku anga likiwa safi na wazi hali inayodhihirisha mazingira ya asili tulivu na yenye mvuto wa kiasili.

Nyasi ndefu za kijani katika eneo kubwa la wazi, zilizoota ardhini zikisaidia kuhifadhi udongo na kuleta uhai katika mazingira, huku anga lenye rangi ya bluu na miti ikitoa kivutio cha asili chenye utulivu na uzuri wa mandhari ya kijani.

Mandhari ya kuvutia yenye milima ya asili imefunikwa na nyasi fupi yakijani huku anga likiwa safi na hafifu likichangia uzuri wa uoto wa asili wa eneo hilo

Bwawa dogo linaloonekana katikati ya eneo lenye nyasi ndefu na fupi, likizungukwa na miti mirefu yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, huku anga likiwa safi na zuri kwa rangi ya bluu isiyo na mawingu mengi.

Wanyama mbalimbali wa porini wakila nyasi kwa utulivu katika eneo lenye uoto wa asili, miti kwa mbali na anga safi; linalotoa mandhari ya kupendeza ya mazingira ya kiasili.

Miti mirefu imesimama kwa mpangilio wa asili, huku milima ikionekana kwa mbali, nyasi ndefu za kijani zikifunika ardhi, na anga safi likitoa muonekano wa mandhari ya kuvutia, ya uoto wa asili.

Twiga amesimama karibu na nyasi ndefu, katika eneo la wazi, akiwa na rangi asilia. Anga likiwa na rangi ya kupendeza, na nyumba zikionekana kwa mbali. Ikionyesha uhusiano mzuri kati ya wanyama wa porini na mazingira yao ya asili, katika mandhari ya asili.

Uoto wa asili ambao unajumuisha: miti, mito ya maji, mimea ya asili na wanyama katika mazingira yao ya asili, ambapo husaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo na kuhifadhi maji na kutoa hewa safi, hivyo kuchangia ustawi wa mazingira ya binadamu.

Mandhari ya asili imejipanga kwa uzuri wa kupendeza milima kwa mbali nyasi fupi zinazoenea kwenye eneo pana miamba iliyopasuka, zikionyesha utulivu na uzuri wa mazingira ya nje yanayovutia macho ya mtazamaji.

Milima mirefu imezungukwa na miti yenye majani mengi na nyasi za kijani, huku wanga likiwa safi na lenye rangi ya blue likitoa mandhari ya kupendeza na yenye utulivu wa asili unaovutia watu na wanyama.

Miti miwili imesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi fupifupi, na milma inayoonekana kwa mbali, anga liliwa safi na la bluu, hali hii inatoa picha tulivu na nzuri ya mandhari ya asili.

Mandhari tulivu ya asili, inaenea kwenye eneo pana, ikiwa na nyasi za kijani zilizonyooka, miti mingi kwa mbali na anga safi linaloleta muonekano wa utulivu na uzuri wa mazingira yanayopendeza kwa macho ya mtazamaji.

Miti mikubwa na nyasi zimeinuka kwa mpangilio mzuri, huku jua likichomoza kwa upole angani, lenye rangi nzuri zikitoa taswira ya mandhari ya asili yenye amani na uzuri.

Eneo kubwa lenye maji safi yakizungukwa na miti mingi yenye majani ya kijani yenye afya pamoja na nyasi zenye rangi tofautitofauti, anga la bluu linaloonyesha hali ya hewa ya amani huku anga likiwa wazi na mwanga wa jua unachomoza kwa upole, unaongeza mvuto na mazingira haya ya asili.

Wanawake wawili wameshika mbuzi, kila mmoja mkononi wakiwa shambani, wakionekana kuwahudumia kwa upendo katika mazingira ya kijiji. Jambo linaloonesha shughuli ya ufugaji wa wanyama kwaajili ya lishe na kipato.

Mbuzi kadhaa wapo ndani ya banda lao maalumu, lililotengenezwa kwa mbao. Baadhi wamesimama wakiwa wametulia, huku wengine wakila majani mabichi, yaliyotandazwa eneo la kulishia. Hali ikionyesha mazingira ya malezi na ufugaji wa kisasa wenye utaratibu.

Watu wawili wamevaa mavazi maalumu ya kujikinga na nyuki, wakiwa karibu na kifaa maalumu cha kuvunia asali, wakifanya kazi kwa umakini, kwenye eneo la ufugaji wa nyuki.

Mkulima mmoja ameshika mbuzi kwa uangalifu katika shamba kubwa lenye majani mabichi na mimea ya chakula, huku mbuzi wengine wawili wakilishwa kwa utulivu katika mazingira mazuri ya kilimo.

Kanga ametangulia kwa hatua ndogo huku vifaranga wake wakitafuta chakula kwenye majani madogo hali inayoonyesha malezi ya ndege katika kukuza mifugo

Miche mingi ya kijani imepandwa kwa ustadi ndani ya vifaa maalumu vinavyopangwa kwa mpangilio mzuri, ikiashiria hatua ya mwanzo za kilimo cha kisasa kinachotegemea mbegu bora na malezi ya kitaalamu.

Mifuko yenye mbegu za aina tofauti, imewekwa kwa mpangilio mzuri, kila mfuko ukiwa na picha inayoonyesha aina la zao linalotegemewa, ikitoa mwanga juu ya utofauti wa mbegu zinazotumika katika kilimo.

Miche ya kijani imesimama vizuri katika shamba kubwa na mipira ya maji inayotumika kwa ajili ya kunyeshea na kuhudumia mazao hayo. Ikionyesha mbinu za kilimo zinazolenga kuongeza mavuno ya kilimo cha la mbegu.

Mfuko wenye mbegu umefungwa vizuri juu yake kuna picha inayoonyesha zao la mimea linalotarajiwa kuota, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kilimo cha mbegu chenye lengo la kupata mazao bora.

Miche ya kijani imepandwa kwa mistari ndani ya hema maalumu, kila mche ukikuwa kwa mpangilio mzuri chini ya uangalizi wa kitaalamu mazingira haya yanalinda miche dhidi ya juakali na mvua ili kufanikisha ukuaji wenye afya.

Hema kubwa la kisasa lina miche iliyopangwa kwa mpangilio mzuri huku mashine ya umwagiliaji ikionekana katikati kusaidia uzalishaji bora wa mbegu bora za kilimo

Mifuko mbalimbali yenye mbegu tofauti, imewekwa kwa mpangilio maalumu, kila mfuko ukiwa na picha za mazao mbalimbali, kuonyesha aina za mbegu zinazotumika katika kilimo cha kisasa, cha kupanda na kupata mavuno bora.

Mfuko wa mbegu umebeba mbegu mbalimbali, ukiwa na picha ya zao lililotengwa kwenye mfuko huo unaonyesha umuhimu wa kuhifadhi mbegu bora kwa ajili ya kilimo chenye mafanikio, na kuendeleza uzalishaji wa chakula kwa wakulima.

Miche midogo ya kijani, imepandwa kwa mpangilio katika shamba kubwa lenye udongo uliyolimwa vizuri, huku mipira ya maji ikiwa imesambazwa katikati ya mistari ya mimea kwa ajili ya umwagiliaji wa uhakika. Jambo linaloashiria juhudi za wakulima katika kuzalisha mbegu bora kwa wingi na kwa kilimo cha kisasa.

Miche michanga ya mimemea mbalimbali zimepandwa ndani ya hema la kisasa linalozuia uharibifu wa miche hiyo kabla ya kuhamishwa shambani

Mbegu zikiwa ndani ya vifungashio vya plastiki, vyenye picha ya mazao mbalimbali nje yake, vimepangwa kwa uangalifu katika eneo la wazi, tayari kwa ajili ya wakulima kuzinunua kwa matumizi ya kilimo bora.

Bakuli ndogondogo zimepangwa mezani kila moja ikiwa na aina tofauti ya mbegu zilizochaguliwa kwa uangalifu, zikiwa tayari kwa kupandwa ili kuhakikisha uzalishaji bora wa mazao, katika mashamba ya kisasa.

Miti ya kijani imepandwa ndani ya eneo maalumu ili kuhakikisha uvunaji wa mbegu bora katika kilimo

Mifuko iliyofungwa, ambayo ina picha tofauti za mazao, ikiwa imeandaliwa kuhifadhi na kusambaza mbegu mbalimbali. Mifuko hii ni muhimu katika kilimo, kwani husaidia kuhifadhi mbegu safi na bora kwa ajili ya upandaji, hivyo kusaidia kuongeza uzalishaji na kuhakikisha mazao bora yanapatikana.

Rafu maalumu ndani ya ghala yenye chupa na mifuko iliyofungwa vyema. Kila Moja ikiwa na alama na picha za mazao tofauti, ikiwa ni ishara ya uwepo wa aina mbalimbali za mbegu bora zinazotumika katika shughuli za kilimo cha kisasa.

Magunia yaliyojaa mahindi yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la kuhifadhia mazao, huku baadhi ya watu wakiwa karibu wakifuatilia na kushughulikia mazao hayo kwa umakini katika shughuli zinazohusiana na kilimo cha mbegu.

mifuko iliyowekwa mbegu za mazao mbalimbali imefungwa kwa ustadi na kupangwa kwenye rafu kubwa ya mbao ndani ya chumba mbaalumu .nje kukiwa na picha ya mazao baadhi ikiashiria maandalizi bora ya kilimo chenye tija kupitia utunzaji na uhifadhi mzuru wa mbegu bora.

Mfuko wa mbegu umeandikwa na mchoro wa papai, ukiwa na muonekano wa rangi za kijani na njano. Umehifadhi mbegu bora zinazotumika katika kilimo cha papai, ili kukuza mazao yenye ubora wa hali ya juu na ukuaji mzuri shambani.

Mfuko uliofungwa vizuri kwa makini, mbele yake kuna picha ya zao linalo linalotarajiwa na maandishi yanayoeleza aina ya mbegu zilizomo ndani yake kwa ajili ya kilimo bora cha mbegu shambani.

Hema kubwa jeupe limejaa miche ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio maalumu, ikionyesha jitihada za kuanzisha na kuendeleza mbegu bora za kilimo chenye tija. Mazingira haya yanahimiza ukuaji wa miche yenye afya na uimara.

Magunia yaliyopangwa kwa utaratibu yamejaa. mbegu za mazao tofautitofauti yakiwa kwenye ghala maalumj, kwa ajili ya kuhifadhi na kusambaza kwa wakulima wanaohitaji mbegu bora.

Mbegu mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu katika vifungashio vya rangi na ukubwa tofauti katika duka maalumu, huku mwanamke mmoja akiwa karibu, akiangalia kwa makini eneo hilo lililoandaliwa maalumu kwa ajili ya shughuli za kuuza mbegu.

Vibanda vidogo vya mbao, vimejengwa kwa mpangilio maalumu, kila kimoja kikiwa na nafasi ya kutosha kwa mnyama kupumzika au kutibiwa, huku mazingira yakiwa safi na yenye utulivu kwa huduma bora za kiafya kwa wanyama.

Mbwa wawili wakiwa wameketi katika chumba kidogo chenye muonekano wa kliniki wakisubiri huduma za matabibu au uchunguzi katika mazingira yanayohusiana na afya za wanyama.

Mbwa yumo ndani ya kifaa maalumu kilichotengenezwa kwa usalama wake wakati wa uchunguzi wa kiafya akiwa katika chumba safi cha huduma za mifugo akipatiwa matibabu kwa kutumia vifaa maalumu vinavyolinda afya ya mnyama.

Chumba kidogo maalumu, kinachotumika kuhudumia mbwa, ambao wapo chini ya uangalizi wa kitaalamu, sehemu ambayo ni muhimu kwa afya na ustawi wa wanyama hasa mbwa, ambao ni marafiki wa karibu wa binadamu na wanahitaji huduma maalumu za matibabu.

Mtu mmoja amesimama karibu na mbwa wake nje ya mabanda, akionyesha uangalizi mkubwa kwa wanyama katika mazingira yaliyopangiliwa kwa ajili ya huduma za afya za wanyama, ambapo kuna vifaa vya tiba na sehemu zilizotengenezwa mahususi kwa ajili ya wanyama.

Chumba maalumu kilichoandaliwa kwa ajili ya huduma za wanyama, ambapo mbwa ameketi ndani akipatiwa matunzo na huduma za kitabibu zinazohakikisha afya na ustawi wa wanyama.

Mbwa wawili wamesimama eneo la nje la ufugaji wa wanyama wakiwa wa afya nzuri chini ya uangalizi wa daktari wa mifugo ,mazingira yakiwa safi na salama kwa matunzo ya wanyama wanaopaytiwa huduma za tiba na lishe bora

Mbwa mwenye afya njema anakula chakula kilichowekwa kwenye bakuli safi, ndani ya chumba maalumu. Huku huduma za kitabibu na uangalizi bora wa mifugo, zikiendelea kutolewa na wataalamu wa mifugo kwa lengo la kuhakikisha ustawi wake.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya chumba maalum cha huduma za mifugo, mmoja wao akiwa amesimama huku amemshika paka kwa uangalifu, akimpatia huduma ya uchubguzi wa kitabibu.

Mwanaume ameketi juu ya farasi wakiwa katika mazingira ya pori ambapo wanyamapori wanahifadhiwa. Hii huchangia utunzaji wa mazingira na wanyama, urafiki kati ya binadamu na wanyama katika mazingira ya asili.

Mamba mkubwa akiwa ndani ya maji tulivu, amejitokeza sehemu ya juu ya mwili tu, huku mwili wake mkubwa ukiwa ndani ya maji, katika mazingira ya asili yenye uoto wa kijani.

Ndege amekaa juu ya tawi la mti usio na majani, huku anga safi na wazi ikielea juu kwa rangi ya bluu isiyokuwa na mawingu mengi. Ikitoa mandhari tulivu wa asili wenye uhai wa wanyamapori.

Tembo mkubwa amesimama kwa utulivu, huku mtu aliyevaa mavazi ya kijani akimshika kwa uangalifu, wengine wakiwa kwa mbali wakifatilia kwa makini, jambo linaloashiria shughuli za uhifadhi au tiba ya wanyamapori katika mazingira yao ya asili.

Twiga amesimama mbugani akitoa ulimi nje akivuta majani kutoka kwenye matawi ya miti. Mwili wake mrefu ukionekana wazi juu ya nyasi akionesha tabia ya kawaida ya wanyama wa porini wanaoishi katika hifadhi ya asili.

Ndege mmoja ameketi juu ya tawi la mti wenye majani akitazama mazingira ya porini yaliyotulia. Ishara ya uhai wa asili katika eneo hilo lenye mandhari nzuri inayovutia na anga linalong'aa.